Mkungu wa ndizi nne zilizoiva zenye rangi ya manjano angavu, umeonyeshwa wazi na mandhari ya nyuma ni meupe. Ndizi zimeunganishwa pamoja kwenye shina yake, zikionyesha jinsi zinavyokuwa kiasili.

Kundi la watu wazima wakiwemo wanaume na wanawake wakishughulisha na shughuli za kitaaluma au mafunzo ya ndani ya chumba kinachoonekana kuwa na vifaa vya maabara. Mwanamke mmoja amevaa fulana ya waridi na kofia nyeupe anaonekana akishikilia kifaa kinachofanana na kipima joto au kifaa cha kupima unyevu akionekana anaonyeshana kinachofanya kazi.

Mfugaji amevalia suti ya kinga ya manjano na kofia akinyunyuzia ng'ombe mweusi na mweupe dawa kutoka kwenye pua. Kifaa kikubwa cha kunyunyuzia chenye rangi ya manjano na samawati kimebebwa mgongoni mwake. Ng'ombe amesimama ndani ya zizi akionyesha mazingira ya shamba.

Mwanamke anachonga ndizi akiwa ameketi chini ya mti mkubwa wa mgomba. Akionyesha shughuli za kilimo. Amevalia nguo rahisi, akitumia mikono yake kwa ustadi kuondoa maganda ya ndizi. Kando yake kuna rundo la maganda ya ndizi na kikapu kilichojaa ndizi zilizo kwisha kutolewa ngozi.

Wanawake wawili, wakiwa wamevalia kanzu nyeupe, vitambaa vya kichwani na barakoa wamesimama wakifanya kazi jikoni. Mwanamke wa mbele anatumia kijiko cha buluu kuweka unga kwenye kopo kubwa lenye kitu cheupe.

Ng'ombe mwenye rangi nyeusi amesimama amechoka akiwa na malengelenge mengi na majeraha kwenye ngozi yake akionyesha ugonjwa mbaya. Sehemu za miguu yake zinaonekana zimejeruhiwa. Mti mzee ulio wazi umesimama nyuma huku udongo ukiwa chini.

Bango kubwa lenye picha ya ng'ombe na maandishi Destiny Dairies Pasturized Milk limening'inizwa juu ya duka. Chini yake kuna Destiny Dairies Milk ATM ikionyesha huduma ya maziwa ya kujiuzia. Kundi la watu wamesimama mbele ya mashine hiyo wakionyesha shughuli ya ununuzi.

Mfugaji amepiga magoti akikamua ngombe mweusi na mweupe ambaye amefungwa kwa minyororo salama ndani ya banda la kisasa la ngombe. Mfugaji anatumia ndoo nyeupe kukusanya maziwa safi moja kwa moja kutoka kwenye chuchu za ngombe.

Shamba la mahindi lililokauka likionyesha hatari mbaya za ukame au ukosefu wa mvua. Majani ya mahindi yamegeuka rangi ya kahawia na yamekunjamana yakionyesha kukosekana kwa unyevu. Hali hii inaonyesha hatari kwa kilimo na uhakika wa chakula ardhi ya chini ya mahindi inaonekana kavu na vumbi.

Mwanamke anatabasamu huku akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Amevaa shati la miraba la kijani kibichi na bluu, suruali ya bluu na skafu shingoni. Ameshika mtungi wa udongo wenye rangi ya kahawia chini ya chuchu za ng'ombe.

Mwanamke amesimama nyuma ya rundo la ndizi kubwa zilizokomaa, zikionyesha rangi ya manjano iliyong'aa. Ameshika mikono kadhaa ya ndizi mkononi mwake, akionyesha bidhaa anazouza. Ndizi zimepangwa kwa ustadi juu ya meza zikiashiria biashara ya matunda sokoni.

Kwenye shamba la mahindi cob moja inaonekana ikiwa imeathirika vibaya na ugonjwa. Cob hii imefunikwa na uvimbe mweusi unaofanana na koga badala ya punje cha mahindi. Majani ya mimea inaonekana kuwa na afya ikionyesha ugonjwa huu unalenga cob peke yake.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe nyeusi na mweupe, akionyesha mazingira ya shamba la maziwa. Amevaa buti ndefu, nyeupe na ameshikilia chupa akionyesha utayarishaji wa kukamua maziwa. Ng'ombe amefungwa kwa minyororo, akionyesha utaratibu wa usalama wakati wa kazi za shambani.

Mwanamke aliyevalia overoli ya bluu ananiuzia dawa ng'ombe mweupe aliyefungwa kwenye zizi la chuma. Anamgong'oni, kifaa cha kunyunyuzia, cha manjano, na bluu. Kikitumika kupulizia dawa. Utaratibu huu unalenga kunyunyuzia magonjwa au kuondoa wadudu hatari.

Kwenye paa la gari, mikungu mkubwa wa ndizi mbichi ya kijani umepakiwa zikiashiria mavuno mengi. Majani makubwa ya ndizi yamewekwa chini yakitumika kama kinga au mto. Mlima huu wa ndizi huonyesha usafirishaji wa mazao.

Mtu aliyevalia koti kubwa nyeupe na kofia anahamisha maziwa kutoka kwa chombo kikubwa cha chuma kuenda kwa chombo chingine. Mtu mwingine anaonekana akishuka kutoka gari la kubebea mizigo akiashiria maziwa mengi yanaletwa.

Hili ni shamba la mgomba wa ndizi. Kuna migomba tofauti na vinaonekana kuwa na afya bora. Shamba limelimwa vizuri na mimea umewekewa mazingira mazuri ya kumea.

Mahindi machanga yanakuwa kwa safu shambani yakionyesha majani mapana na imara. Udongo wenye rutuba unaonekana katikati ya mimea huku nyasi chache zikiwa zimechipuka chini. Mimea hii inasaidia kwa kilimo na mavuno mazuri kwa wakulima.

Shamba la Dizi linaonyesha mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zikiwa zimeganda vizuri kwenye mmea mmoja. Majani makubwa ya ndizi yananing'inia pembe zote. Yakitoa kivuli na kulinda matunda. Chini kuna udongo uliofunikwa na majani makavu na mabaki ya mimea.

Safu ndefu ya miche midogo ya ndizi imeoteshwa kwenye mifuko midogo nyeusi. Kila miche una majani mapana ya kijani kibichi yakionyesha ukuaji mzuri. Miche hii hutumika kwa ajili ya kupandwa mashambani ikihakikisha uzalishaji wa ndizi.

Katika soko la wazi, rundo kubwa la ndizi za kijani zinapangwa chini. Zikiashiria mavuno mengi. Watu wengi wamekusanyika karibu na ndizi hizo, baadhi yao wakiwa wamekaa wakionyesha shughuli za kibiashara. Nyuma yao kuna miti na majengo yaliyojengwa kwa udongo.

Kipande cha bati cha paa kilicho cha kati kimeanguka kikiwa kimeegemea miti na mimea ya ndizi. Paa jingine la bati lenye kutu, linaonekana kwa umbali upande wa kulia likielekeza kwenye muundo wa jengo.

Mwanaume amevalia koti jeupe la maabara akifanya majaribio ya kisayansi ndani ya chumba cha maabara. Anashikilia kifaa chenye umbo la kijiko akichanganya au kupima vitu vyenye vikombe vidogo vyeupe.

Ndama weusi na weupe wakiwa na manyoya yenye madoadoa wamesimama kwenye zizi lenye udongo mwekundu. Baadhi yao wamefunikwa na jua wengine wao wako kwenye kivuli . Watoto hawa wanalelewa kwa ajili ya uzalishaji wa nyama.

Shamba lenye mahindi, ambapo majani yameharibika na mashimo. Hii inashiria mashambulizi ya wadudu waharibifu. Udongo mwekundu unaonekana chini ya mimea ukionyesha hali ya ardhi.

Wanaume wawili wamevalia kofia nyekundu wanashiriki kikamilifu katika kumwaga maziwa kwenye chombo kikubwa cha chuma. Maziwa yanatiririka kwa kiasi kikubwa kutoka kwenye ndoo mbili yakijaza chombo hicho. Wanaume wote wamevaa nguo nyeusi na mmoja ana aproni nyeupe iliyochafuliwa kidogo.

Ng'ombe wa gredi wenye rangi nyeusi na nyeupe, na plastiki kwenye masikio yao, wamesimama wakikula nyasi, nyuma yao tunaona nyumba la mabati ambalo linaweza kuwa zizi ya ng'ombe hao.

Shamba kubwa la migomba likiwa na majani mapana ya kijani bichi yanayostawi. Migomba ingine inaonekana mbele na nyuma ya msitu mnene wa miti mingi, hii inaashiria mazingira ya kilimo, rotuba na inaweza kuwa chanzo muhimu kwa chakula au biashara.

Hili ni shamba lenye mimea mingi na ardhi yenye rutuba chini ya anga la bluu lililotawaliwa na mawingu meupe. Katika sehemu ya mbele kuna njia ya udongo mwekundu uliolimwa ikiwa imezungukwa na nyasi kijani kibichi upande mmoja na mimea midogo inayostawi upande mwingine. Nyuma zaidi kuna miti kadhaa na migomba ya mimea mingine ya kijani kibichi.

Bakuli kubwa la chuma lina mchanganyiko mzito ambao unaonekana kuwa uji mwenye rangi nyepesi. Mikono miwili yenye ngozi nyeusi inaonekana ikichochea mchanganyiko huo kwa bidii kwa kutumia vijiko vikubwa vya mbao.

Eneo la nje lenye udongo mwekundu na majengo, kwa upande wa kulia kuna mtungi mkubwa wa maziwa uliokaribu na kamera, nyuma kuna lango kubwa la chuma lenye rangi nyeusi. Wanaume wawili wako hapo, mmoja akiwa amesimama karibu na pikipiki iliyoegeshwa kando ya jengo.

Ndizi hizi zinaonekana kuwa bado hazijaiva kabisa, zikionyesha uwezo wa kukua na kuiva kwa mda. Mwangaza wa jua unaonekana kuangaza sehemu ya mimea, ukisisitiza rangi ya asili ya kijani kibichi, na kuunda kivuli cha kuvutia.

Ndizi nyingi za kijani kibichi na zilizoiva zenye rangi ya majano zimening'inia kutoka juu zikionyesha wingi na ubora wake. Nyuma yake kuna matunda na mboga mboga nyingine zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vibweta. Mazingira haya yanaashiria soko yenye shughuli nyingi ambapo bidhaa safi na zenye kuvutia zinauzwa.

Kuna mwanamke ambaye amevaa fulana nyeusi na shati nyeusi, ameketi katika shamba lenye mimea mirefu ya kijani inayoonekana kuwa mahindi na mimea mingine ya mazao, anatazama mbele akitabasamu kwa furaha. Mimea imemzunguka pande zote, na sehemu ya jua inaonekana upande wa kulia ikiangazia mimea.

Kuna mwanaume mmoja na vijana wawili. Wanafanya kazi katika mazingira ya kilimo. Kuna mmea mchanga unaoonekana kuwa mgomba wa ndizi. Umepandwa kwenye udongo mwekundu. Mwanaume aliyevalia shati ya kijani anaonekana akichimba au kupanga udongo karibu na mmea huo ,wengine wamesimama wakitazama.

Wanawake kadhaa wa kiafrika wamekusanyika nje ya nyumba ya udongo wakishughulikia na vyombo mbalimbali vilivyojaa na kumiminika vyenye rangi nyeupe. Wamevaa nguo zenye rangi na shanga za kitamaduni. Hii inaonekana kuwa mchakato wa kutengeneza ama kuandaa chakula cha jadi.

Mwanamke amesimama katikati ya shamba la mgomba, amevaa shati jeusi na sketi ya rangi ya kahawia nyepesi. Udongo wa shamba una rangi nyekundu, kahawia, ikiwa na mistari ya mimea midogo iliyoanza kuchipua. Mti mkubwa ya mgomba yenye majani mapana ya kijani kibichi imesimama kwa urefu ikizunguka eneo lote.

Mwanamke amepiga magoti chini ya ng'ombe akishika chuchu za ng'ombe na kukamua maziwa kwenye ndoo ya buluu na kijivu. Ndoo imejaa maziwa meupe huku matone yakionekana yakidondoka kutoka kwenye chuchu . Ngombe amefungwa kamba kwenye miguu wake na udongo unaonekana kuwa kavu na vumbi. Mbuzi mwingine mweupe anaonekana nyuma.

Ndizi zimening'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Zimekusanyika pamoja zikiwa bado zimeunganishwa kwenye shina nene. Zimezungukwa na majani makubwa mabichi ya ndizi yakionyesha mishipa inayoonekana wazi. Mandhari ya nyuma hayaonekani vizuri ikisisitiza tunda na majani.

Mwanamke aliyevalia koti ndefu jeupe, barakoa na kitu cha kufunika nywele yake, na gumboots nyeupe, anaonekana akitumia chupa cha chuma, kumwaga maziwa katika mashine fulani inayo chunga.

Hili ni eneo la mifugo ambapo kuna ng'ombe kadhaa waliosimama chini ya banda dogo lililojengwa kwa miti na matawi. Ng'ombe hawa wana rangi tofauti, baadhi ni weusi wengine ni weupe. Mwanamume mmoja amevalia fulana na suruali ya kahawia . Amesimama karibu na ng'ombe hawa akionekana kuwatunza.

Migomba ya ndizi yana majani makavu na yenye rangi ya kahawia uku mengine yakiwa na majani mabichi .Majani mengi yameanza kukauka ikianguka ikipendekeza ama ukame, magonjwa ama mwisho wamzunguko wa maisha wa mimea. Nyuma Kuna mlima iliyofunikwa na mimea mingi ya kijani.

Mkulima aliyevaa glovu, anashikilia mashine ya kukamua karibu na chuchu za ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa na chuchu ndefu ambazo ziko na maziwa tele.

Hili ni zizi la ng'ombe. Ng'ombe kadhaa wamelala chini kwenye matandazo ya majani makavu na udongo. Wengine wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe huku wengine wakiwa weusi kabisa. Wanapumzika kwa utulivu. Sehemu ya kulisha zina nyasi mbichi zikionyeshwa kuwa wanyama wanapata chakula.

Hizi ni ndizi za kupikia, zinazotumiwa sana katika vyakula vya kiafrika kama vile matoke, zinaonekana zikiwa zimeoshwa kwenye sinki la jikoni au sehemu la kuandaa chakula, ikioyesha mchakato wa kupika unaendelea.

Kuna ng'ombe mkubwa mwenye rangi ya kahawia ambaye amelala kando kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Ng'ombe huyu ana kengele kubwa shingoni na chuchu zake zinaonekana wazi, pembeni mwake upande wa kushoto sehemu kuna ng'ombe mwingine mwenye rangi nyeupe na kahawia anaonekana.

Ng'ombe wawili mmoja akiwa mweusi na mweupe na mwingine mweupe na madoa meusi wamelala chini kwenye mdongo mkavu nyuma Yao Kuna nyasi chache za kijani. Ng'ombe aliye mbele ana lebo ya sikio ,wote wawili wanaonekana wametulia au labda wamekufa.

Hii ni shamba kubwa la migomba ya ndizi ambapo mimiea mingi ya migomba ya ndizi imepandwa kwa safu ndefu. Migomba yote yana majani makubwa ya kijani kibichi na inaonekana yenye afya na kukua vizuri. Udongo chini ya migomba umefunikwa na nyasi.

Magari mengi yanaonekana barabarani ikiwemo lori na magari mengine madogo. Karibu kuna pikipiki ambayo imebeba mitungi ya kubebea maziwa. Kando kuna watu mnaotembea kando ya barabara.

Hili mchakato wa kukamua maziwa. Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wanaoekana sehemu hili huku miili yao ikiwa imefungwa na vifaa vya chuma. Chini kuna vifaa vya kukamua ikiwa na vifaa vya chuma ikiwa imeshikanishwa kwenye chuchu zao. Kiwevu jeupe kinaonekana kama maziwa

Ndizi zimepangwa kwenye sakafu ya vigae. Zimepangwa kwa mistari mirefu kando ya ukuta wa rangi ya kahawia zikionyesha wingi wa mazao. Kando ya rundo la ndizi zilizotapakaa, kuna kreti ya kijivu iliyojaa ndizi zingine, ikionyesha kuwa, ziko tayari kusafirishwa au kuuzwa.